Mama aonekana amefurahi kumpokea mwanawe. Mama huyu amevalishwa sare ya kliniki ya aina ya pink akiwa amefunga kitambaa kwenye kichwa. Waonekana kuwa kwenye wodi ya uzalishaji ya wamama.

Chupa ya dawa ya chanjo likiwa juu ya meza. Chupa hili lina maandishi ya MMR Fax Pro na pia lina kifuniko ya aina ya buluu.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na glavu za buluu mikononi. Mavazi haya huvaliwa kama kinga ili kuzuia sampuli zisichafuliwe au vitu vinavyofanyiwa utafiti. Kwenye meza yake kuna sahani zenye rangi mbalimbali pia kuna bomba la gesi moto na vifaa vingine utafiti.

Daktari aonekana akijaribu kumfunza mtoto mchanga kutembea, mazingira hii inaonekana kuwa hospitalini, kuna mama wa mtoto, daktari pamoja na mtoto.

Vifaa vya kitamaduni labda kutoka Afrika. Juu ya kichwa kuna sanamu. Picha kuna chombo kinachoonekana kama kibuyu au chungu au udongo kimefungwa kwa kamba iliyosokotwa.

Maeneo iliyoadhirika kwa jua ama ukaeme, mawe yametapakaa kila mahali, nyasi imekauka, mimea imekauka. Maeneo hii yanaonekana kuwa maeneo inayopokea mvua kiasi ya chini sana kwa mwaka.

Mzee mmoja aonekana akiwa chumbani kwenye sanduku lililofunguliwa. Mle ndani kuna madawa. Mzee huyu amevalia shati jeupe, anafungua vitabu.

Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakielekea ubaoni. Wengi wao wamevaa sare za shule za rangi ya blue .Baadhi ya wanafunzi pia wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Kuna mwalimu darasani akiwa pia amefunika uso wake kwa barakoa. Darasa linaonekana kuwa rahisi. Kuna ubao mweusi uliowekwa ukutani. Picha

Msongamano wa magari barabarani. Magari haya yaonekana yakifuatana. Kando kando kuna pia tuktuk . Gari hizi zina number ya Kenya, kuashiria kuwa tukio hili linatendeka Kenya.

Kundi kubwa la nzige, nzige hawa wako hewani na pia wameenea kwenye vichaka viliyo karibu, wakionekana kama wako kwenye harakati ya kukula mimea. Tukio hili linaashiria uvamizi wa nzige ambao mara nyingi husababisha uharibifu mkubwa wa mazao.

Shughuli za kuchanja zinazoendelea, daktari ana kumchomelea mzee chanjo, kukiwemo wanadada walio kwenye foleni, kusubiria huduma hizi kupokezwa.

Chanjo aina ya measles rubella ikiwemo kwenye chupa, juu ya meza jeupe. Kando kando kuna sindano ambayo pia inatumika kwa ajili ya kupokeza ama kudunga mgonjwa Chanjo hii.

Mgonjwa anaonekana akipata matibabu kwenye mazingira inayoonekana kuwa ya hospitali. Mgonjwa huyu anaonekana kuumia mkono. Kuna pedi nyeupe ambazo zimewekwa kwenye mkono wake ili kupima msukumo wa damu. Daktari aonekana kumwinua mkono ili kumsaidia.

Mtu anaonekana akivuka mto, huku amebeba mgongoni mwanamke aliyevaa hijabu nyeupe. Wengine wanasimama pembeni wakitazama na kusaidia kuhakikisha usalama wa kuvuka maji. Tukio linaashiria mshikamano wa kijamii na msaada katika mazingira yenye changamoto ya miumbino .

Chanjo ya homa ya majano. Katikati kuna label inayosomeka. Kushoto kuna virai nyingine ambayo inaweza ikawa ni maji. Chini kuna sindano iliyo tayari ambayo hutumika kuchota chanjo na kuidunga mwilini.

Mama, kuonekana kumuangilia mwanawe ambaye yuko kwenye hospitali chumba cha watoto wachanga waliozaliwa. Mama huyu pia anaonekana kuvalia sare ya maternity .

Mwanadada kuonekana kwa mazingira ya afya au kliniki, mwanadada huyu amevalia koti jeupe, barakoa ,kufunika nywele na pamoja na glavu kuonyesha kuwa anatumia kemikali za hali ya juu.

Chanjo inayotolewa kwa mwanaume pamoja na sindano na pamba ya matibabu. Dawa inatumiwa kuzuia Covid-19. Mama anayepeana huduma hii anaonekana kuvalia barakoa.

Barabara na eneo la wazi yamefunikwa na maji ya kahawia ambayo yanaonyesha kuwa maji haya yametokana na mito ama maziwa kusambaa katika makazi au maeneo ya nyumba. Kuna watu kadhaa wakiwemo watoto walio katika mstari wa mbele wakitembea kwenye maji. Hii ni ishara kuwa maisha ya kila siku yamevurugwa kutokana na hali hii.

Wauguzi wa meno waonekana wakimhudhuria mgonjwa anayeonekana kuwa na tatizo la meno. Mwanamke huyu amevalia sare ya buluu, ikiwemo sweta ya black na amefungua meno kwa ajili ya huduma inayoendelea.

Huduma ya upimaji wa ugonjwa wa COVID-19, ukiendelea kwenye hafla. Kuna wahudumu wa afya waliovalia glavu pamoja na manguo nyeupe kama wakisimama. Kando kuna wadada ambao pia wanaonekana kusubiria huduma hizo.

Mfanyikazi yuko kwenye kiwanda au maabara yenye gesi akiwa anaonekana amevalia kofia nyeupe, barakoa pamoja na nguo aina ya blue .

Madawa ya kienyeji ikiwemo sabuni ya kienyeji. Madawa haya yako katika machupa mawili yenye vifuniko nyeupe, zikiwa juu ya sakafu nyeupe. Madawa haya yaonekana ya miti shamba.

Mama yuko kwenye kliniki akimshikilia mwanawe ambaye anapokezwa chanjo. Mhudumu wa afya aonekana kuvalia barakoa. Mazingira haya yaonekana kuwa hospitalini ama kliniki.

Mhudumu wa afya aonekana akitabasamu kwenye mazingira inayoonekana kuwa hospitali. Amevalia shati lililo na maandishi pamoja na long'i ya bluu.

Chupa ya virutubisho. Chini kuna maandishi yanayoonyesha 25MG ambayo ni kiwango cha madini ilioko kwenye chupa hiyo. Bidhaa hii ya afya, inalenga kuwasaidia watu wanaohitaji madini ya chuma mwilini mwao.

Mtaalamu wa afya anaonekana akiwashauri wanakijiji katika eneo linaloonekana kuwa la jamii la wamasai, wanawake wameketi chini kwa utaratibu wakimsikiza mwanamke huyu, pia wanawake hawa wanaonekana kuvalia shuka za masai.

Mtoa huduma au nesi, anamhudumia mtoto mchanga, huku mama wa mtoto akiwa karibu na kushiriki kumshika au kumsaidia mtoto. Mhudumu huyu amevalia sare ya wauguzi na ana stethoscope shingoni, akiashiria kuwa yuko kazini katika mazingira ya kituo cha afya ya kliniki.

Kundi ya watu wakifanya shughuli za usafi wa mazingira. Wamevaa mavazi la kawaida na wengine wanatumia mikono, huku wengine wakitumia vifaa vya koleo au mikasi ya kuvalia ili kuondoa takataka. Taka hizo ni hasa za plastiki na karatasi zilizotapakaa ardhini.

Watoto wawili wanachota maji kutoka kwenye chanzo kichafu cha maji. Mazingira haya ni hali duni yenye uchafu mwingi na maji yenye matope na takataka mbali yanaonyesha hatari ya afya kwa binadamu. Watoto hawa pia wanaonekana wakiwa karibu na mtaro wa maji machafu wakitumia chupa ya plastiki.

Wafanyikazi wawili wanaonekana wakinyunyuzia kemikali kwenye kiwanda au soko, njia ya kuzuia uenezaji wa bacteria aina ya COVID 19. Wamevalia sare pamoja na mtungi wa gesi mgongoni.

Muuguzi, akimkagua mgonjwa meno. Muuguzi huyu, amevalia sare pamoja na glavu. Anamulika mdomo wa mgonjwa ili kuangalia uvimbe.

Mwanadada mchuuzi akiwa sokoni. Mchuuzi huyu aonekana kuuza barakoa akiwa amevalia pia barakoa. Mchuuzi huyu amevalia long'i ya blue ikiwemo shati ya aina ya rangi nyekundu.

Mwanamke akiosha mkono, kwenye kituo cha kunawa, amevalia barakoa ya uso na rangi ya njano, anatumia bomba la kunawa. Uwepo wa barakoa, kwenye kituo hiki, kinaweza kuashiria kampeni ya afya ya umma au hatua ya kujikinga dhidi ya magonjwa ya COVID.

Muuguzi anaonekana akimhudumia mgonjwa anayeonekana kuwa na ulemvu ama tatizo la utembeaji kutokana na ajali, kuzaliwa kwa shida ya mifupa.

Chanjo ya measles rubela ikiwemo sindano pamoja na vibuyu vilivyo na vifuniko ya Aina ya blue pamoja na nyingine ya aina ya manjano, chanjo hii ikiwa juu ya meza karibu kutumika.

Watu wanaonekana wakisafiri kwenye mashua. Eneo hili linaonekana kuwa njia kuu la usafiri ni kutumia mashua. Watu hawa wengi wanaonekana kuvalia sare nyekundu.

Shughuli ya maonyesho ikiwa uwanjani, kuna wanaume waonekana kwa ukaribu wakijaribu kuitumia bomba la maji. Mmoja amwaga maji kwenye bomba lile, mwingine akijaribu kushikilia kichungi.

Tanki kubwa ya maji iliyoewekwa juu ya mnara wa chuma. Mnara huo una ngazi ya kupanda kwenda juu kwa ajili ya matengenezo au ukaguzi wa tenki. Kuna watu waliovaa makoti ya usalama, jambo linaloonyesha kuwa wafanyakazi wa ujenzi, ufunguaji na ukarabati wa mfumo wa maji wako karibu.

Daktari akimchunguza mgonjwa katika kambi ya matibabu, mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki au nje huduma ya afya. Mwanamke ameketi mbele ya daktari akimsikiza kwa makini, ameshika mkono wake wa kushoto akiwa ametulia. Nyuma yao kuna watu wengi walioketi kwenye viti vya plastiki.

Mwanamume amevaa mavazi ya kitamaduni ya masai ikiwa ni pamoja na shuka nyekundu na shanga nyingi. Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa ni mtaalamu wa afya amevaa jaketi ya buluu ya UNICEF na barakoa. Anachanja mwanamume yule. Nyuma kuna bango lenye nembo ambayo pia inaonyesha kuwa tukio hili linaweza kuwa linahusiana na kampeni ya chanjo inayolenga wafanyikazi wa sekta.

Mtungi wa matembe za dawa. Mtungi huu umefunguka na madawa kumwagika. Madawa hii ni ya madini ya vitamin D tra .

Kiongozi wa kisiasa kwenye mazingira inayoonekana kuwa ni ya hosipitalini, mwanamke amekaa kwenye kitanda cho hosipitali akiwa amemshika mtoto mchanga amevalia mavazi ya kitamaduni na anaonekana akizungumza na kiongozi yule. Watu wengine wamesimama nyuma ya kiongozi, wakiwemo walinzi na wasaidizi wakishuhudia mazungumzo haya.

Mwanafunzi labda wa chuo kikuu aonekana akiwa kwenye shule ya kiufundi akifanya jaribio la kitendo katika mazingira maabara. Mwanamke huyu mchanga amevaa koti jeupe na barakoa na miwani. Mavazi haya yanaashiria kwamba anachukua tahadhari za usalama wakati wa ufanyakazi. Anaonekana akizingatia kazi yake.

Maeneo ya ukame, nyumba iliyotengenezwa kwa utamaduni likiwa na paa lenye nyasi na kando kuna manguo, mitungi wa maji huonekana ikiwa onyesha ishara kuwa maji kupatikana ni ngumu.

Wahudumu wa kaunti ya Nairobi waonekana waki wakielezea umuhimu wa kutumia matenki ya kunawa shuleni. Wahudumu hawa wamevalia manguo ama reflekta ya kuonyesha wanahudumia serikali ya kaunti ya Nairobi.

Watu wawili waonekana kusimama kwenye uwanja kando ya choo. Choo hili limepakwa rangi aina ya blue . Mwanaume huyu aonekana kuvalia shati nyeupe, akiwa amemkaribia mwanadada wa umri ndogo.

Mtaalamu wa afya akitoa mafunzo kwa wanakijiji. Mtaalamu huyu anaonekana kuwa na vazi linaloashiria kazi anayofanya wenzake wake wakiwa wameketi kwa kumsikiza kwa umakini.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kitamaduni na kofia nyekundu yenye mapambo ya manyoya, anaonekana kukaa ndani ya nyumba ya udongo akiwa amepiga magoti juu ya mkeka wa nyasi. Mbele yake kuna kuni na vipande vya mizizi na anatumia panga kukata na kusaidia mizizi hiyo.

Daktari anampokeza mwanaume chanjo ya covid. Daktari huyu amevalia koti nyeupe pamoja na barakoa, ili kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo wa covid-19.

Mtaalamu wa afya akimshauri mgonjwa katika mazingira ya kliniki. Mwanamke huyu amevalia sare nyeupe inayofanana na ya wauguzi wa madaktari anazungumza kwa ishara ya mikono. Anaonekana akitoa maelezo au ushauri kwa mteja wake. Mwanamke mwingine ameketi akimwangalia mtaalamu wa afya. Chumba kinaonekana kuwa ni cha mashauri.

Sehemu ya barabara iliyosombwa na maji kutokana na mafuriko, au ziwa lililofurika. Watu waonekana kushuhudia wakiwa wamesimama kando ya barabara hii.

Wahudumu wa afya watatu wa kike waonekana wakimhudumia mama kwa kumwosha sikio lake kwa kutoa nta. Huduma hii yaonekana kutolewa kwa jamii eneo lililo wazi. Hafla hii inaweza ikawa huduma iliyosimamishwa na serikali.

Wataalamu watatu wa afya wakifanya upasuaji au utaratibu mwingine wa matibabu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu ama ya upasuaji. Vifaa mbalimbali vya matibabu vinatumika. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa chumba cha upasuaji.

Mama wa asili ya kisomali aonekana kwenye uwanja kuenda kuchukua kuni .Mama Huyu hupo kwenye uwanja , amevalia buibui nyeusi na kutupa macho kando.

Chanjo aina ya stamaryl, ikiwemo sindano inayotumika kupokeza dawa hili na kwa kumdunga muathiriwa. Chanjo hii mara nyingi hutumiwa kwa ajili ya kuzuia magonjwa kama measles rubella .

Huduma ya chanjo inayotolewa katika mazingira inayoonekana kuwa ya nje au wazi. Huduma hii inatolewa kwa mwanaafya kukiwa na mama aliyeketi kwenye kiti cheusi amevalia nguo cheusi, ameshikilia mtoto anayepokea chanjo.

Lori lililoegeshwa uwanjani. Lori hili ni la kubebea kinyesi, lori hili lina wafanyikazi wawili wanaoonekana kusima kando ya bomba hili.

Mwanaume akiwa kwenye chumba cha daktari, labda katika kituo cha afya. Anaonekana kuwa anasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Hajafichwa kabisa uso lakini mavazi yake yanaonyesha ni daktari. Anaonekana kuwa anashikilia kifaa kinachoweza kuwa mfano wa sehemu ya mwili, labda kwa ajli ya kutoa elimu ya afya.

Chanjo lipo mkononi. Chanjo hili liko kwenye chupa cheupe ikiwemo sindano inayotumiwa kuvuta na choma dawa hiyo kwenye mgonjwa.

Huduma ya utoaji chanjo ,yakiendelea, maeneo wazi. Mtoaji huduma au daktari , anaonekana kuvalia glove mkononi pamoja na barakoa ,ili kuweza kuzuia, ueneaji wa virusi vya korona.

Wahudumu wa afya wakiwa kwenye kliniki. Wahudumu hawa wamevalia koti nyeupe pamoja na barakoa. Kuna mwanaume ambaye yuko kwenye kiti. Aonekana kupimwa pressure .Kunaye ambaye amevalia nguo nyekundu.

Wafanyikazi wa sita wakiwa kwenye shamba la miwa, wakinyunyizia dawa kwenye mmea huu. Dawa hizi yaonekana kuwa ya kemikali kali. Wamevalia sare za kazi nyeupe kuzuia kemikali kufikia mwilini.

Muuguzi aonekana akimhudumia mgonjwa wa meno. Huduma hizi zaendelea kwenye kliniki. Muuguzi amevalia barakoa pamoja na glavu ili kuzuia bacteria .

Daktari anaonekana akimhudumia mwanadada aliyelala na kufungua domo lake kwa ajili ya kusuguliwa meno. Daktari huyu amevalia glavu nyeupe pamoja na barakoa akiwa ana msaidizi pia ambaye amevalia barakoa pamoja na glavu nyeupe.

Eneo linaloonekana kuathirika kwa mafuriko kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha maeneo hii. Mwanabodaboda anaonekana kusukuma pikipiki yake ili kujaribu kuvuka barabara, mwendeshaji baiskeli pia anaonekana akiwa na abiria akijaribu kuwavusha.

Muhudumu wa afya akitoa chanjo kwa mtoto mchanga. Mtoto huyu aonekana kubebwa na mamaye ambaye amevalia jacket nyeusi. Muhudumu huyu wa afya pia aonekana kuvalia barakoa, akiwa na manguo ya nurse ya blue .

Wafanyikazi wawili kwenye maabara wamevalia nguo jeupe pamoja na barakoa wakionekana kwenye shughuli mbalimbali. Mmoja wao akiwa ananyunyizia na kupiga dawa kwenye ofisi hii mwingine wao akiwa anachukua sampuli.

Huduma ya uchoraji alama kwenye mikono ya wanafunzi waliochanjwa. Ishara hii inasaidia kwa ajili ya kutenganisha ama kugundua wale waliochanjwa na wale bado hawajapokea chanjo hiyo.

Watu watatu wakiwa wameshikilia vifurushi vya usafirishaji. Mmoja wao ni mwanaume na wawili ni wanawake, wanaonekana wote wamevalia nguo nyeupe ambazo zinaweza kuwa sare za wahudumu wa afya. Wako kwenye eneo wazi, labda uwanja au majengo machache ya mti.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyu anaonekana akimpatia chanjo kwenye mkono wake. Karibu na mwanamke huyu upande wa kulia kuna boksi la chanjo. Wako ndani ya chumba labda hospitali ama kituo cha afya.

Huduma za usafirishaji kwenye kiwanda cha kemikali au gesi, huduma hii yaonekana ikiendelea, nje kuna iwanaume wawili ambao wamevalia barakoa ili kuzuia gesi kuingia kwenye mapafu.

Boksi ya kuekelea chanjo dawa yaaina ya measles, rubella ikiwemo chupa ya dawa hiyo pamoja na sindano ya kutumia kwa ajili ya kuchukua dawa na kuichomelea kwa mgonjwa.

Mavazi ya kujikinga, mtu huyu akifanya kazi ya kupulizia dawa au kunyunyizia kemikali labda kwa ajili ya kuua mbu au wadudu wengine hatari. Anatumia kifaa maalum cha kupulizia dawa kinachotoa moshi mnene na amevalia glavu na maski ya mapua na mdomo pamoja na mavazi ya kujikinga dhidi ya sumu.

Chanjo ya aina ya polio, inapaswa kudungwa kwenye misuli, isihifadhiwe kwenye sehemu zenye baridi. Chanjo hii pia ina lebo, pia kuna namba za kundi na tarehe ya kutengenezwa.

Kuna muhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, akiwa anamuhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Anaonekana kumshika mtoto kwa uangalifu mkubwa, mtoto yuko katika kitanda maalum cha watoto wachanga akiwa amezungushiwa shuka.

Mtu mzima anapokezwa chanjo. Mtaalamu wa afya amevalia kinga ikiwa pamoja na barakoa na glavu. Mtoa chanjo anatumia sindano kudunga mkono wa mwanaume yule ambaye anashikilia mkono wake kwenye kifua.

Mama akiwa kliniki pamoja na mwanawe. Mama huyu aonekana kuwa akitabasamu kwa kuangalia mwanawe. Kuna nesi ambaye anampokeza mwanawe chanjo. Nesi huyu amevalia nguo nyeupe.

Watu wakivuka barabara au eneo lenye mafuriko, kina cha maji kinaonekana kuwa kikubwa, maji yamefika kwenye magoti au mapaja. Nyuma yao kuna watu wengine wawili wanaotembea umbali kidogo, mmoja wao amevaa nguo ya njano.

Chupa iliyo na funiko ya aina ya rangi ya kijani. Chupa hili lina lebo lililoandikwa Covid cure , kuonyesha kuwa dawa liliko ndani linaweza likatumika kuzuia makali ya Covid-19 .

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na koti la njano lenye nembo akijiandaa kutoa chanjo. Anashika chupa la dawa kwa mkono moja na sindano kwa mkono mwingine akivuta dawa kutoka kwenye chupa hiyo.

Hali ya mafuriko kutokana na mvua mkubwa ambao ulishuhudiwa maeneo hii. Kuna uharibifu wa manyumba pia kunaonekana kuwa na mto, majengo yaliyo kandokando ya mto ambayo pia yameathiriwa na mvua hii.

Wanawake wawili wako kwenye harakati ya uzoaji wa maji, linaloonekana kufurika baada ya kushuhudia mvua mkubwa ambao umeathiri maeneo hii.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali ikiwemo unga na vidonge ambavyo vinaweza vikawa dawa haramu, au bidhaa zingine zinazosababisha utata. Kuna pati pakiti ya unga ambayo imefungwa kwenye plastiki. Upande wa kulia kuna chupa nyeupe isiyo na lebo ambayo hutumika kuhifadhi vidonge vya dawa.

Muuguzi aliyevalia barakoa pamoja na koti jeupe aonekana akikagua kifaa kwa utaratibu. Muuguzi huyu pia yuko katika mazingira ya wazi. Nyuma yake kuna muuguzi mwingine akiyekalia kiti cheupe.

Chupa ya vaccine ya MMR. Nyuma ya chupa ya dawa, kuna sindano iliyolala, ambayo hutumika kuchukua chanjo na kuchoma kwa mgonjwa. Upande wa kushoto, kuna mrundiko wa pamba au glass ya dawa iliyotumika kusafisha mahali pa kuchomwa sindano na kubonyeza baada ya chanjo.

Watu kadhaa wanajaribu kuokoa machafuko kutokana na mafuriko. Watu wengi wamesimama kwenye maji ya mafuriko yaliyofika magotini. Nyumba moja ya mviringo iliyojengwa na mti, nyasi na matope inaonekana katika picha. Inafunika sehemu ya juu ya kitambaa za plastiki. Ardhi imefunikwa kabisa na maji mengi machafu.

Mama akiwa amesimama katikati ya mitungi, akiwa sehemu inayoonekana ya nje. Sehemu hii ni mahali pa kuchotea maji. Kuna vibuyu aina mbalimbali na watoto ambao wanasubiri pia kuchota maji.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia sare zinazofanana, wanaonekana kuwa katika eneo la wazi, labda uwanja au nje ya jengo. Karibu kila mtu anashikilia kifaa kidogo cha kielektroniki, ambacho kinaonekana kama kompyuta ama tablet .

Mwanamume mmoja anaonekana mwenye furaha akiwa amesimama karibu bango linalosomeka WaterStep pamoja na matanki makubwa ya maji yaliyo nyuma yake, anaonekana amevalia fulana yenye nembo ya WaterStep, akionekana kusherekea na kuonyesha mafanikio fulani.

Mhudumu wa afya aonekana akitoa maelezo ya afya. Mhudumu huyu amevalia nguo nyeupe akiwa na torch pamoja na kalamu. Hafla hii ni hafla inayopokezwa kwa wanajamii kuhusiana na afya.

Madawa ya malaria yakiwa kwenye boksi nyingine ya kudunga kwenye sindano ya malaria.

Huduma inayotolewa kwa mtu mzima hasa uchunguzi wa masikio, mwanamke aliyevalia sare ya wauguzi anamwangalia mzee kwa kutumia kifaa cha kupima uwezo wa kusikia , kuna mzee pia mabaye anaonekana kumsaidia kwa kushikilia mzee yule ambaye anapimwa sikio.

Wauguzi wawili wakiwa kwenye kliniki. Wauguzi hawa wanaonekana wakihudumia watoto wachanga pia wamevalia zare ya kazi ikiwemo shati nyeupe, glavu mkononi long'i ya bluu.

Mtu mzima anapokezwa chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mwanaume huyu amevaa fulana ya kijani . Wako ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha afya ama hospitali.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi maalum akiwa na vibuyu viwili vyenye mchoro wa hatari kuonyesha kuwa anashugulika na kemikali hatari. Anaonekana kuwa ndani ya kiwanda ambayo ina shughulikia kemikali hizi.

Mhudumu wa afya aonekana akipima kifua cha mtoto mchanga. Mhudumu huyu amevalia sare ya aina ya blue pamoja na kipimo kifua mkononi.

Mkulima akitumia dawa za kuuwa wadudu au mbolea ya majimaji kwa mimea, amevalia mavazi maalum ya kujikinga yanayofanana na suti nyeupe. Mavazi haya humlinda kutokana na kemikali anazotumia, pia na glavu mkononi.

Tangazo za huduma za kitamaduni ambazo mara nyingi hujulikana kama mambo ya kienyeji au ushirikina, imeandikwa kwa herufi kubwa Doctor Galazinga, inaonyesha meza yenye vitu mbalimbali vinavyohusishwa na matambiko huu au uchawi, ikiwemo mishumaa inayowaka, kitabu cha meza kilichofunguliwa, maji, unga na vitu vingine.

Maonyesho ya madawa ya kienyeji, kwa mara nyingine uganga au ushirikina, ikiwemo pembe, chupa, kitambaa nyekundu na mtu aliekalia chini ama mganga.

Mwanamke anapokea chanjo ameketi amevalia miwani nguo ya rangi ya bluu amevalia barakoa ya uso na ameshusha mkono. Wako katika eneo linaloonekana kuwa kituo cha chanjo pia kuna kampeni za chanjo zinazoendelea nchini kenya.

Mwanafamasia aonekana akiyapanga madawa kwenye boksi. Mwanafamasia huyu aonekana amevalia barakoa na kifunika nywele na pia amevalia nguo ya kuonyesha yuko katika mahabara ama maeneo ya kliniki.

Mwanasiasa, pia ni katibi, wa afya nchini Kenya anaonekana kumtembelea, mwanadada aliye pokea mtoto hospitalini, katibu huyu ameleta zawadi ikiwemo shuka, mwanadada huyu aonekana pia kumbebe mtoto, wa umri mdogo.

Huduma linalotolewa na muuguzi ama daktari aina wa ENT kuangalia sikio. Mwanadada ameketi chini na kuvalia jaketi nyeusi, mhudumu huyu anaonekana pia kuvalia koti jeupe.

Muuguzi anaonekana akiwa katika kliniki, amevalia koti jeupe la maabara na anaonekana pia akishughulikia kifaa cha hospitali.

Mhudumu wa afya akimng'oa meno mgonjwa. Mhudumu huyu amevalia glavu nyeupe pamoja na barakoa, njia ya kujizuia kutokana na bakteria . Pili amevalia koti jeupe.

Mtaalamu anaonekana akichukua sampuli kwenye pua la ng'ombe. Amevalia mavazi maalum. Kuna suti kamili ya manjano, barakoa na glavu na anaonekana akiwa karibu akijaribu kumkaribia ng'ombe. Ng'ombe huyo ni wa rangi ya aina ya kahawia.

Mazingira ya hospitali, daktari aliyevalia barakoa na pia amefunika nywele anaonekana akihudumia mgonjwa wa meno. Shughuli izi zaendelea ndani ya hospitali mgonjwa akiwa amelala yaonekana ni huduma ya kung'olewa meno ama ya kuoshwa meno.

Vyombo au matangi ya kitamaduni ambavyo vinaonekana. Pia kuna mashanga ambavyo vimefungwa kwenye vyombo hivi. Upande wa nyuma kuna mfuko wa plastiki wa buluu na vitu vingine pia.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika chumba cha matibabu ya meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno, mdomo wake umefunguliwa na anaonekana akipokea matibabu. Chumba kina vifaa vinavyohitajika katika kliniki ya meno.

Chanjo aina ya yellow fever ikiwemo machupa tano ya chanjo hii, ishara kuwa dawa hizi zatayarishwa kwa ajili ya kuwapokeza chanjo, wagonjwa.

Mtu aliye katikati ya shamba eneo la nyasi akijaribu kuwafukuza kundi kuu la nzige. Nzige hawa wako hewani na pia wameenea kwa vichaka vilioko karibu wakionekana wapo kwenye harakati ya kukula mimea.

Duka la dawa za asili au mganga wa jadi, katika bango, kuna maandishi yaliyoandikwa magonjwa, upande wa kushoto wa bango, kuna rafu za mbao, zilizojaa mizizi, maganda, na miti na vitu vingine vya kiasili.

Madawa ya madini ya aina ya vitamin D ,iko kwenye chupa aina nne. Dawa moja kuonekana ya mifupa, dawa nyingine miwili kuonekana kuongeza madini ya vitamin D3 .

Eneo kubwa la kijiji kinachoonekana kuathirika na mafuriko ya maji. Barabara kuharibiwa na pia manyumba hayaonekani.

Madawa za kutibu kifua kikuu. Dawa inaonekana kama vidonge ya capsule . Kuna nyekundu. Dawa hizi hupigana na magonjwa ya TB na hutumika kwa mchanganyiko ili kupona kabisa.

Muuguzi anaonekana amevalia glavu ya aina ya manjano, akijiandaa kudunga chanjo ya aina ya measles rubella akitumia sindano.

Chupa yenye maandishi ya Balijaam iliyo na kifuniko nyeupe. Chupa hili linaonekana kuwa na dawa ama madini ya mwili.

Wauguzi wawili wakimhudumia mtoto mchanga katika kitengo cha wagonjwa mahututi. Nyuma ya kitanda cha mtoto kuna mashine kubwa ya matibabu. Mashine hii ni ya skrini .Inaonyesha viashiria vya kupiga kwa roho.

Daktari wa macho aonekana akimkagua kijana macho. Daktari huyu amevalia miwani. Pia amevalia koti la lab nyeupe. Mikononi ana glavu ambazo anajizuia kutoshika uchafu.

Kambi ya wakimbizi au makazi duni, katika eneo kavu. Kuna mahema na vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa mabati na vitambaa. Katikati kuna kifaa cha kuhifadhi maji, kinachoonyesha umuhimu wa raslimali hii katika maeneo hayo.

Madawa kwenye chupa nyeupe. Kuna maandishi au lebo iliyoandikwa madawa hii inatumika kwa ajili ya usaidizi wa ngono. Pia tarehe iliyoandikwa inafanana kuwa Agosti tarehe kumi na tano.

Mama ainama kwa kunawa. Anaonekana kwa furaha kwa ajili ya utabasamu wake. Furaha hii yaonekana na hali ya kupata maji au ukosefu wa maji kwa muda mrefu.

Choo cha kisasa cha shimo, kilichojenjwa kwa mbao na bati kikiwa na paa ya rangi ya buluu. Karibu na choo hicho kuna mfumo wa kutengeneza bio gas , unayotumia kinyesi au taka nyingine za kikaboni kuzalisha gesi ya kupika au umeme mdogo.

Huduma ya usombaji wa maji ikiendelea kwenye kijiji. Kijiji hiki chaonekana kuwa na ukosefu wa maji. Kuna vibuyu vingi pamoja na wanawake wengi, ambao wanasimama kwa ajili ya kungojea maji.

Kikundi cha watu, wakikusanya maji kutoka kituo cha maji kilichojengwa la umbo la jengo dogo lenye paa la bati ya aina ya buluu. Watu wanajaza maji kwenye madumu ya plastiki ya njano. Ishara upatikanaji wa huduma ya maji safi katika eneo la ukame lenye changamoto la maji. Eneo hili linaonekana kuwa na changamoto la kupokea maji.

Mgonjwa anaonekana yuko kwenye hali mahututi. Ameunganishiwa kifaa cha oksijeni akisaidiwa na nesi aliyevalia sare ya blue . Mgonjwa pia anaonekana amefunikwa kichwa na pia kuvalishwa nguo ya hospitali.

Mazingira hii yaonekana kuwa ya hospitali ya meno iliyoitwa FineTouch dental care , kukiwa na mwanadada mmoja ambaye anaonekana wa furaha na tabasamu lake. Kando yake kuna tarakilishi pamoja na saa ukutani.

Eneo lililoathirika na ubomoaji wa jengo au kuporomoka kwa jengo ambapo majengo makubwa yameanguka na kubaki vifushi, kijana mmoja amesimama karibu na eneo hilo akionekana kushangaa au kusisitika huku amejikinga uso kwa mkono dhidi ya vumbi au moshi.

Mama aliyevalia nguo aina ya buluu akiwa na mwanawe wanapokea mawaidha kutoka kwa muhudumu wa afya ambaye anaonekana kuvalia barakoa, wakiwa sehemu moja inayoonekana kupeana huduma za serikali.

Maji ya mafuriko, yakizunguka gari ndogo la kubeba mizigo. Hii inaonyesha uhatari na uharibifu unaoweza sababishwa kutokana na mafuriko. Mafuriko haya yamesababishwa na hali ya mvua iliyonyesha pale jana.

Mtaalam wa afya akimsaidia mgonjwa kuingia kwenye mashini ya MRI. Mashini hii ya kisasa ya uchunguzi wa kimatibabu inaonyesha jinsi teknolojia inaeza kuendelea.

Wauguzi waonekana wakiandeleza shughuli za upasuaji, maeneo hii yaonekana kuwa kwenye theatre au kliniki, wauguzi hawa wamevalia sare za kuzuia maambukizi ya bakteria .

nesi ama mtoa huduma wa afya akiwa anamtunza mtoto michanga hospitalini. Nesi huyu amevaa sare a huduma ya afya yenye rangi ya buluu ya giza, akiwa na stethoscope shingoni. Mtoto michanga amelazwa kwenye kitanda maalumu cha plastiki au glasi.

Jengo lililoporomoka inaonekana kuwa ni hali ya dharura ya uokoaji unaoendelea. Kuna kundi ya waokoaji baadhi yao wakiwa wamevalia jaketi pamoja na helmet . Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio baadhi yao wakiwa juu ya ghorofa iliyobakia wakishuhudia kilichotokea.

Muuguzi, daktari wa meno anaonekana akumshugulikia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na shida la meno. Anaeza kuwa anamsugulia meno ama kuosha meno. Muuguzi huyu pia amevalia sare kamili kama glavu kujikinga na bacteria .

Ajali barabarani iliyotokana na mvua mkubwa ulioshuhudiwa maeneo hii. Mvua hii yaonekana kuharibu hali ya usafirishaji pamoja na barabara.

Dawa aina ya Olimpia iko kwenye chupa na kifuniko nyeusi. Dawa ina madini ya aina ya vitamin D3 .Iko kwenye chupa ndogo ya 500ml dukani.

Mkusanyiko wa vitu vinavyohusiana na tiba za asili. Kuna chungu cha udongo. Katika sehemu ya juu kuna vibuyu viwili. Kuna chupa mbili. Vitu hivi vinaonekana kuwa viko kwenye eneo la mkusanyiko wa plastiki.

Tangazo la dawa ya miti shamba kutoka kwa kikundi kinachoitwa Ahasaka Herbal Medicine Group, ilitangaza bidhaa inayoitwa Albaa Mujarrabu. Dawa hizi huwa na faida za maumivu ya tumbo la uzazi, kuumwa kwa mgongo, kukosa hamu ya kula, kuwepo gesi tumboni.

Daktari au mhudumu wa afya akiwa anamhudumia msichana mdogo katika chumba cha matibabu, daktari anaonekana kuchunguza au kuangalia hali ya mkono wa msichana huyu, labda kudhamini jeraha vipele au hali ya ngozi ya mwanadada huyu.

Maradhi ya covid nineteen ama corona ilifunza wakenya kuzingatia usafi kwa kutumia maji mengi na pia kukaa umbali wa mita moja ili kuzuia uenezaji wa virusi hivyo vya corona.

Gari ya wagonjwa lililo na vifaa vya dharura vya kutoa huduma kwanza na kuokoa maisha. Kuna kitanda cha wagonjwa kwa ajili ya kubeba mgonjwa. Vipo vifaa vya matibabu kama vile oksigen , mashine ya kupima presha dawa na vifaa vya huduma vya kwanza.

Eneo hili limeathiriwa na mafuriko au mmomonyoko wa ardhi ambapo daraja ndogo au tundu la kupitisha maji limezingirwa na matope miti na uchafu mwingine uliosukumwa na maji ya mafuriko. Juu la daraja hili kuna umati wa watu uliokusanyika huenda ni wakaazi wa eneo hili pamoja na viongozi wanaokuja kuangalia njia ya kutatiza.

Dawa za asili au miti shamba zinazouzwa sokoni. Kuna mizizi mbalimbali iliyokatwa vipande pamoja na dawa zilizowekwa kwenye mtungi au vyombo vya plastiki kama vile ya BlueBand inaweza ikaonekana.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe, akimpatia mtoto chanjo ya matone ya mdomoni. Mama ameshika mtoto kwa upole na kwa makini akimsaidia katika zoezi hilo la afya.

Wanawake wawili wakitumia kibuyu cha kuchuja maji, maji hii inaonekana kuwa ni la shirika la UNICEF. Wako kwenye mazingira ya kijiji au mashambani. Na nyuma kuna mashamba la mahindi.

Madawa ya aina ya virutubisho, vya vitamin D3 kutoka kwa chapa tofauti kuna D3 ambayo imechapishwa kutoka kwa kampuni ya Car land, Nordic ikiwapo zingine.

Jengo lililoanguka na shughuli za uokoaji zinaendelea. Kundi la wazimamoto wakiwa na mavazi rasmi ya kazi likiwa linaangalia mabaki ya jengo. Jengo liliporomoka, linaonyesha kiwango kikubwa cha uharibifu huku ghorofa nyingi zikionekana kuwa zimeanguka pamoja na nyingine.

Machupa tatu za vitamin C ama Calcium kutoka kwa chapa tofauti. Hivi vitamini hutumika kusaidia kuongeza kiwango cha kalsiumu mwilini ambacho ni muhimu kwa afya, mifupa, meno na kazi nyingine mwilini kama usambazaji wa neva ya misuli.

Muuzaji wa madawa au mfamasia akipanga dawa kwenye rafu ya duka cha kituo cha afya. Dawa mbili aina ya newseal na vilorin vyaonekana wazi kuwa dawa kuu dukani.

Muuguzi wa meno anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki ya meno. Daktari huyu amevaa mavazi ya kinga ikiwemo maski, glavu, aproni nyeupe na kofia ya upasuaji. Mgonjwa amevaa miwani maalum ya kulinda macho dhidi ya mwanga au vifaa vya matibabu.

Chupa ya dawa iitwayo Gardatun ikiwa imewekwa juu ya meza, dawa hili hulenga wanahume hasa kwa ajili ya kuongeza ukubwa, kuwakorodhani, au testicles . Dawa hili hupatikana kwenye maduka ya madawa ya kienyeji.

Kifurushi cha chanjo ya homa ya manjano ama yellow fever inayoitwa Stamaril. Hii ni chanjo hai ambayo hutumika kuzuia maambukizi ya virusi vya homa ya manjano ambayo huenezwa na mbu mara nyingi.

Kifurushi cha chanjo, kilichoandikwa, measles, mams na rubella ,ambacho ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu, ya sarua, mams pamoja na rubella . Chanjo hii mara nyingi hutolewa kwa watoto wenye umri ya chini ya shii, miaka tano.

Wafanyikazi wa serikali, wenye kijiji waonekana kupatia kwa masheria kabla ya kuondoka kuenda kuhudumia kijiji yao , wanaonekana kuwa na sare ya kazi pamoja na begi iliyobeba madawa ya chanjo.

Watu waliopanga foleni wakisubiri kupokea msaada kama chakula ama bidhaa ya kimsingi. Hali hii inaonekana kutokea katika eneo la mashinani chini ya mti mkubwa inayotoa kivuli. Foleni ndefu, magari ya msaada, wafanyikazi wa misaada, mazingira ya asili ama udongo wa rangi ya hudhurungi.

Mafuriko husababisha uharibifu wa mali, makao na pia husababisha uharibifu wa njia ya usafiri. Serikali ni vizuri kuangazia njia mbadala ya kukabili janga hili la mafuriko.

Wanafunzi wanaonekana wakitumia tank la kuhifadhi maji safi lililoletwa msaada na shirika liitwalo Hopco. Watoto wanaonekana wakiwa katika mavazi ya shule, tank kubwa la maji limetundikwa maandishi, watoto wanachota maji kwa kutumia bomba, lililounganishwa kwenye tank hili.

Chumba cha upasuaji cha wagonjwa wa hali mahututi ambalo lina wataalamu au madaktari waliosomea upasuaji na pia kuna wale manesi ambao wamesomea kupeana dawa za usingizi na pia masomo tofauti tofauti kwa ajili ya kuangalia wagonjwa.

Mtaalamu wa afya akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa sikio kwa kutumia kifaa maalumu kinachoitwa otoscope mtaalamu amevaa koti jeupe anamchunguza mwanamke kwenye sikio la kushoto. Uchunguzi huu hufanyika kwa lengo ya kutambua tatizo la sikio kama vile maambukizi ya kujaa nta.

Madawa ya asili ya mitishamba ambazo huenda zinalenga kuimarisha afya ya binadamu kwa njia ya tiba mbadala. Mtiki hutumika kwa nguvu za kiume. Mkoko hutumika kwa sukari ya haja.

Zoezi la chanjo ya watoto linalofanyika katika kituo cha afya kuna mtoto mdogo anayepokea chanjo mikononi kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare na fulana yenye maandishi ya Mrs. Rubella, mtoto mama mtoto ameketi amemshikilia mtoto wake watu wengine wakiwemo wahudumu wa afya na labda maafisa wa serikali wa afya wamevalia barakoa na kusimama pembeni wakishuhudia tukio hilo.

Anamimina vidonge vya dawa vya aina ya capsule kwenye vidole vyake. Dawa hii inaonekana kuwa ya vitamin aina ya D ama kuwa na chembe cha Omega 3.

Mwanamke akichota maji kutoka kwa bomba la jamii akiwa amepiga magoti karibu na chombo la kiplastiki unaojazwa maji. Anaonekana mwenye furaha akitabasamu, bomba la maji linamimina maji ndani ya mtungi uliowekwa ndani ya beseni la plastiki.

Chanjo ya polio pamoja na vifaa vya matibabu kama sindano na stetoscope huweza kutumika mara nyingi kwa vituo vya serikali ama za huduma hivi kwa ajili ya kuchanja watoto kulingana na ugonjwa huo wa polio.

Mfanyikazi aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga akiwa na kifaa cha kunyunyuzia na akifanya kazi ya kupuliza dawa au usafi wa kuua vijidudu katika ofisi.

Zoezi la utoaji wa chanjo kwa watu katika eneo la wazi linalofanana na uwanja, kiwanja kikubwa. Watu hawa waonekana kuvalia barakoa. Zoezi hili linaweza likawa ni wakati wakupeana chanjo ya Covid 19 .

Tukio la utoaji wa chanjo, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti anapokea sindano ya chanjo kwenye mkono wa juu wa kushoto. Chanjo hili laonekana kuwa ni lile la Covid-19 kwa ajili muhudumu pamoja na wale wauguzi wote wanaonekana kuyavaa barakoa.

Ni vizuri kwa kuhakikisha watoto wetu wanapokea chanjo aina ya polio. Chanjo hii mara nyingi hutolewa kwenye vituo vya afya na wahudumu ambao wamepokea mafunzo ya kifaa ya kuhakikisha watoto wote chini ya miaka tano wanapokezwa chanjo hii.

Mafuriko husababisha uharibifu wa mali, husababisha magonjwa na pia huhatarisha maisha ya watu katika jamii ambazo zinakumbwa na majanga hayo.

Upele ni ugonjwa wa ngozi unaoathiri watoto wa umri ya chini. Ugonjwa hili mara nyingi husambazwa kwa kutumia vifaa ambavyo vimeguzwa na yeyote aliyeathiriwa na ugonjwa huu.

Mfanyikazi wa afya, anaonekana kwenye maabara aliyevaa koti jeupe na barakoa ya uso, akifungua na kulikagua boksi kubwa la kusafirisha mizigo. Anashika kifurushi cha barafu. Nyuma yake kunaonekana kuwa na boksi yaliyopangwa ya dawa ya aina ya Covid .

Duka la madawa aina ya anaesthesisn, stress care liver care . Dawa hizi zote hutumika kwa ajili ya kupunguza maumivu ya mwili.

Mama amepokezwa mtoto wake mchanga katika mazingira ya hospitali. Mama huyu aonekana kuwa angali mgonjwa au anahudhuria kliniki ya uzazi. Mtoto amefunikwa kwa uangalifu anaweza kuwa ni mtoto ambaye amezaliwa siku ya kwanza.

Mgonjwa anashikilia dawa, chupa ya dawa kwa mkono moja na kitabu cha matibabu kwa mikono nyingine. Mgonjwa huyu ameketi kitandani, mazingira yanayoonekana kuwa nyumbani kwake.

Mtoto yuko kwenye chumba cha wagonjwa au zahanati, mbele yake kuna mtoa huduma wa afya aliyevalia koti jeupe. Mtoto huyo amevalia fulana nyekundu na anaelekea upande wa mtoa huduma. Mazingira ni ya chumba cha hospitali, kuna kitanda cha wagonjwa, vifaa vya matibabu na pipa la takataka la afya.

Choo cha shule ya upili ya wasichana, kando na sehemu ya kunawa mikono iliyoandikwa kwa herufi kubwa wash your hands here . Wanaume wawili wamesimama nje la jengo hilo wakizungumza na huenda ni walimu wa shule hii wakizungumzia masuala ya usafi.

Meza nyekundu ya plastiki yenye bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za madawa, chupa za kiowevu vya rangi tofauti, mitungi au vijitabu vikiwa juu ya kiti ya plastiki.

Mchakato wa chanjo, unaoendelea katika afya, mama aonekana kudungwa na muuguzi aliyevalia sare, kamili ya aina ya papo . Pamoja na mama yule pamoja na wauguzi wote waonekana kuvalia barakoa.

Wafanyikazi wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga ya rangi ya manjano na glavu nyekundu na barakoa za kupumua wanafanya kazi katika eneo la viwanda au kemikali wakishughulikia madumu ya plastiki yenye rangi ya bluu na nyekundu.

Mhudumu wa afya aonekana amevaa sare za kazi na glavu za matibabu akiwa amebeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde, mtoto amezungushiwa shuka la hospitali na mazingira haya yaonekana kuwa wodi ya wazazi ama maternity .

Dawa ya azithromycin tablet, yenye jina ya kibiashara Asbel kuna sanduku la dawa iliyoandikwa IP500 , dawa hizi mara nyingi hutumika kupigana na magonjwa ya bakteria kama bronchitis , ama magonjwa ya zinaa ya chlamydia .

Kikundi cha watu waliovaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwa ni pamoja na nguo za kinga nyeupe, glavu nyekundu na viatu vya kinga. Watu hawa wako katika chumba maalum chenye nembo ya USH shirika la kimataifa la kimsaada kutoka Marekani.

Dharura wagonjwa wengi wamelazwa kwenye vitanda vya dharura wakiwa katika hali ya majeraha au magonjwa makubwa, wagonjwa wanaonekana wamejeruhiwa vibaya hasa maeneo ya miguu, na wamelazwa kwenye vitanda vya chuma vinavyopatikana kwa casualty .

Mama mjamzito anapaswa kuangaliwa kwa hekima ya juu na pia kushughulikiwa na mkunga ama nesi aliyehitimu ama ambaye ana ujuzi wa kusaidia kwa ajili ya uzalishaji wa mtoto.

Mhudumu wa afya nesi ambaye amevaa sare ya rangi ya blue hospitali akiwa anajiandaa kuchukua dawa au chanjo kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano.

Wauguzi waendelea kufanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji hospitalini. Kuna madaktari kadhaa waliovaa mavazi ya upasuaji ,barakoa na kofia za ulinzi wa usafi.

Chanjo ya magonjwa ya kipindupindu, Measles pamoja na rubella kuendelea kufanyika kutoka mwanzo wa mwezi huu mpaka mwisho. Kampeni za afya, elimu ya jamii kuhusu chanjo au nyenzo za utoaji huduma za kinga zinaendelea mjini.

Kikundi cha watu waliovaa makoti meupe, waonekana kuwa madaktari wa mifugo ama wahudumu wa afya wakihudhuria mafunzo au kikao cha kuelimisha mahali pa wazi karibu na jengo la udongo. Inaonekana kuwa kijiji.

Muuguzi aliyevaa koti jeupe anampatia mtoto chanjo au sindano. Mama mtoto anamshikilia mtoto wake mdogo wakati wa kupata huduma hiyo. Inaonekana kuwa katika kituo cha afya cha Zahanati kutokana na mazingira ya ofisi, kuna barua za matangazo ukutani, baridi ya chanjo na mabango ya elimu ya afya.

Uganga na miti shamba ulikuwa ndio njia pekee ya matibabu kwa wagonjwa katika miaka zilizopita. Wagonjwa hao, ambao walitibiwa na waganga walionekana kuwa na afya nzuri na hata wengine wao kushuhudia kuendelea kwema.

Tukio la utoaji chanjo ambapo mtu mmoja mwanamke aliyevaa hijabu na barakoa anachanjwa na mtoa huduma wa afya. Watu wote waliopo kwenye picha wanavaa barakoa, jambo linaloonyesha kuwa tukio hili linahusiana na juhudi za kuzuia maambukizi ya Covid-19 .

Mgonjwa aliyelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi akiendelea kupatiwa matibabu, huku wahudumu wawili wa afya wakiendelea kumhudumia. Mgonjwa huyu aonekana kuwa katika hali mahututi na hajielewi.

Kuanguka kwa jengo mtaani Pipeline, husababisha uharibifu wa mali na pia unaweza ukasababisha maafa ya wananchi wengi sana.

Chanjo aina ya Tresivac ni chanjo ambayo inatumika nchini Kenya haswa kwa kuzuia magonjwa tatu haswa kwa watoto. Ugonjwa wa kwanza likiwa measles , mumps na ile ya rubella . Chanjo hii hutolewa kwa watoto wa chini wa umri ya miaka tano na kulengwa kuhakikisha watoto wote hupokea chanjo hii.

Kituo cha kunawia mikono kilichoboreshwa maarufu kama hand washing machine kina tenki ya maji, sinki ya plastiki, bomba lenye mpinyo wa kufungua maji pamoja na ndoo nyeupe.

Wahudumu wa afya wawili wako kwenye sare nyeupe na wanahudumia watoto wawili wachanga waliolazwa kitandani, wakiwa wamefungwa kwa nguo za kitamaduni kama shuka na vitenge. Mama wa watoto yuko karibu akitazama watoto wake.

Muuguzi wa afya aliyevaa barakoa anamchanja mtoto kwenye mkono wa juu huku mama wa mtoto akiwa amemshikilia kwa upole ili awe mtulivu wakati wa kuchomwa sindano huo. Mazingira haya yanaonekana ya kliniki au zahanati.

Mafuriko husababisha uharibifu wa mali, pia husambaza magonjwa lakini kuu zaidi mafuriko husambaratisha usafiri.

Dawa ya vitamini D3 katika mfumo wa ampuli la bosi wa lake, hii dawa ya virutubisho inayotumika kwa matibabu ya upungufu wa Vitami D mwilini inaonekana dawa hii imetengenezwa na kampuni inayoitwa Montage ikiwa....

Chanjo ya stamil inayotolewa kwa ajili ya kinga dhidi ya homa ya manjano ama ile ya yellow fever . Homa hii huwa virusi hivyo vinasambazwa na umbu, na pia unaweza ukasababisha matatizo makubwa ya kiafya. Hasa katika maambukizi kama vile Afrika Magharibi.